Mwanamke anatabasamu huku mtaalamu wa meno akiwa amevaa glavu nyeupe, akitumia chati ya rangi ya meno ili kulinganisha kivuli kinachofaa. Anazingatia kwa makini meno yake, akihakikisha anapata matokeo sahihi na yenye kuridhisha. Utaratibu huu unaonyesha huduma ya kisasa ya meno.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea na matibabu ya mdomo kwa mwanamke ambaye amefungua mdomo wake, huku akiwa amevaa barakoa na glavu na akitumia vifaa maalumu vya meno. Hii inaonyesha kwamba huduma za afya ya meno ni muhimu sana kwa kudumisha afya bora ya jumla na kuzuia magonjwa ya kinywa.

Mandhari kubwa, nzuri ya bustani yenye nyasi zilizokatwa vizuri, kuna njia iliyopinda iliyopakana na vichaka vilivyopunguzwa na miti mirefu inaonekana nyuma, anga likionekana na mawingu meupe, inaashiria ni eneo ambalo lina hewa safi kutokana na kutunzwa vizuri.

Athari za mafuriko ya udongo katika eneo la makazi, nyumba kazaa zikionekana zikiwa zimeharibika, barabara au njia zimejaa tope, vitu kama viti na meza zimetapakaa ardhini huku watu wachache wakisimama karibu na nyumba zao wakikagua uharibifu, hii inaonyesha changamotop za mazingira katika jamii na jinsi zinavyoweza kutatuliwa kabla ya kutokea.

Rundo la majani makavu likiteketea kwa moto na moshi mzito ukitanda angani moto unafukuta katikati ya rundo la majani na matawi madogo na majivu yanaonekana yametapakaa chini. Hali hii inahashiria uchafudhi wa hewa na si salama kwa afya ya mazingira.

Ukumbi mrefu usio na watu wengi ndani ya jengo, kukiwa na sakafu nyeupe inayong'aa. Kwenye ukuta kuna kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu na mabango mawili yaliyohamasisha afya ya macho. Ikiashiria eneo la huduma za macho, vifaa hivyo ni maalumu kwa ajili ya kutibu macho.

Watu kadha wakiwa wamekaa kwenye benchi na viti wakisubiri huduma, baadhi yao wamevaa nguo za kawaida. Mhudumu wa afya akionekana amesimama mbele yao akiongea na mtu mwingine, kwani amevaa nguo nyeupe. Hili linaloonekana kuwa ni hospitali ambapo watu wanapatiwa huduma za kiafya.

Kundi la wafanyakazi wa afya wakiwemo madaktari na wauguzi wakiwa wamekusanyika katika eneo moja, baadhi yao wameketi kwenye viti vya kahawia huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao. Chumba kina kuta za bluu na nyeupe na meza ndefu iliyo mbele yao hii ikionyesha mazingira hayo ya kazi kama wafanyakazi wa hospitali.

Mfanyakazi wa afya mwanamke amevalia sare ya bluu akiandika kwenye karatasi nyuma yake mfanyakazi mwingine wa afya mwanaume anatumia comptuta mpakato, hali hii inahashiria shughuli za usimamizi au utoaji wa huduma za afya katika mazingira ya ofisi au kliniki.

Daktari pamoja na wasiadizi wake, wakionekana wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia upasuaji, wote wakiwa wamevalia mavazi ya kijani pamoja na buti nyeupe, eneo hili linaonekana kuwa tulivu, kwani ni eneo watu wanafanya huduma ambazo ni nyeti sana katika huduma za aafya.

Vijana kadhaa, ambao wengi wao wamevaa nguo nyeupe zinazofanana na makoti ya maabara au sare za matibabu, wamekusanyika mbele ya bango kubwa lenye maandishi. Kwenye safu ya mbele kuna watu wawili wamekaa chini, huku wengine wamesimama nyuma yao, kila mmoja wao ana kadi ya kitambulisho shingoni. Eneo walilosimama lina mawe na udongo na nyuma, kuna jengo au ukuta, hii inaashiria hawa ni wauguzi.

Mwanaume akiwa amevalia sare za kimatibabu zenye rangi ya bluu akitabasamu na kutazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa katika afya inayoonekana ni nzuri. Hii ni kwamba watoa huduma za afya kama huyu ni nguzo muhimu katika jamii wakitoa huduma za matibabu na uhai na hivyo kuchangia katika afya na ustawi wa umma.

Mwanamke akimkabizi mama na mtoto mchanga zawadi mbalimbali ikiwemo nguo na vifaa vingine vya mtoto mama ameketi kitandani hospitalini akwa amembeba mtoto huku mwanamke mwingine akitoa vitu kutoka katika mkusanyiko wa nguo hali hii inaashiria kutembelea wagonjwa au kutoa msaada kwa mama na mtoto hospitalini.

Katikati ya kliniki iliyojaa watu, wahudumu wa afya wakiwa wamevalia barakoa na nguo za kujikinga wanatoa huduma kwa wagonjwa. Mama mmoja akishikilia mtoto wake mchanga huku muhudumu wa afya akimuhudumia akizungukwa na wanawake wengine waliobeba watoto. Mandhari hii ya kliniki inaonyesha huduma za afya ya watoto zinazotolewa.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitali, barakoa na glovu wakimtazama mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mashine ya kutotolea watoto, vifaa mbalimbali vya matibabu na nyaya, vimeunganishwa na matoto, nyuma yao kuna mashine yenye namba zinazong'aa.

Mama akiwa amembeba mtoto mchanga aliyevikwa nguo za pinki na kofia nyeupe, wakiwa wamekaa kwenye kitanda cha hospitali. Mama ana tabasamu la upole, huku mtoto akionekana akiwa usingizini au ametulia. Mandhari ya nyuma yao inaonyesha mazingira ya kihospitali, yenye pazia la rangi ya bluu na chandarua kilichofungwa.

Mwanamke akimbeba mtoto mchanga aliyevikwa blanketi la pinki, wakiwa wamekaa kwenye kiti cha bluu hospitalini. Mama huyo anaonekana akiwa anamtazama mtoto wake kwa upendo na kuna vifaa vya kimatibabu nyuma yao. Hii ni taswira ya utunzaji wa watoto wachanga katika mazingira ya hospitali.

Kabati za chuma zenye milango ya kioo, zikiwa zimejaa dawa na vifaa vya kimatibabu, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu ndani ya kabati zikiashiria utunzaji makini wa vitu hivyo. Mwangaza hafifu unaangazia kabati hizo, ikiashiria mandhari ya ndani ya duka la dawa au kituo cha afya.

Muuguzi akishika sindano ndogo, akionekana amevalia shati la blue na mazingira yanaonyesha watu wengine wakisubiri chanjo. Kisanduku cheupe cha kubeba chanjo kipo mbele. Hii ni muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu kwa ajili ya kuwajengea kinga ya mwili na kujizuia na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza.

Mwanamke mmoja anaonekana yupo katika mazingira ya shule, akiwachunguza watoto kwa kuwaangalia hali ya usafi wa kinywa. Hii inaonyesha jinsi gani umuhimu wa kusafisha kinywa na meno na kuhakikisha watoto wanakuwa katika hali ya usalama safi na ya kupendeza.

Watu wawili mwanaume na mwanamke huku mwanaume akiwa akionekana akitoa matibabu kwa mwanamke, hii inaonyesha mwanaume huyu ni daktari kwani amevalia koti jeupe na suruali ya kijivu ambayo ni mavazi ya wauguzi, huku pembeni yao kukiwa na sanduku lenye rangi ya bluu lilionyesha limebeba vifaa vya matibabu hii ni muhimu kwajili ya afya ya jamii.

Bustani ndogo iliyojaa maua yenye rangi mbalimbali yaliyozungukwa na nyasi za kijani kibichi, mauwa yenye rangi ya machungwa, manjano na meupe yanakamilisha vizuri na kufanya yaonekane katika muonekano unaovutia. Maua haya yanaweza kutumika pia kama dawa za asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa jamii.

Chupa ya kioo iliyojaa unga wa rangi ya kahawia , ikiwa na rebo iliyoandikwa ubora uvumba lebo hiyo inaeleza matumizi ya unga huo katika kutibu matatizo ya kupumua ,kikohozi , homa mlaria na dengue na pia kuondoa maumiviu ya kichwa ,na maumivu ya meno. inaonyesha dawa hoyi ni bidhaa ya jadi inayopendekeza matumizi yake kwa afya ya binadamu.

Katika meza ya mbao mzani ya dhahabu imewekwa karibu na aina mbalimbali za mimea na mizizi, baadhi ya viungo vimepangwa kwa uangalifu katika bakuli ndogo huku vingine vikiwa vimetawanyikwa katika uso wa meza. Aina hii ya vitu inawakilisha mimea inayotumika katika dawa za kitamaduni.

Aina mbalimbali za mimea ya dawa zikiwa zimepangwa kwenye bakuli ndogo na kuwekwa juu ya meza ya mbao, kuna mizani ya zamani ya kupimia ikionesha kipimo cha usahihi cha viungo. Hali hii inaweza kuwakilisha matumizi ya dawa za jadi.

Mimea yenye majani mabichi na matunda madogo ya rangi ya machungwa yaliyofunikwa na maganda yaliyokauka, mimea huu upo kama dawa ya asili, hali hii inaashiria mimea inayotumika katika tiba asilia au kama chanzo cha matunda.

Matawi ya mmea ya kijani kibichi, matawi haya yamewekwa juu ya ubao wa kukatia wenye rangi ya kahawia. Mandhari ya nyuma yanaonekana meupe. Hii inaonyesha matawi haya ni maalumu kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani, kwani majani mengi ya asili hutumika kama dawa.

Vikombe viwili vya kioo vilivyojaa kinywaji cha rangi ya kijani kila kimoja kikiwa na majani mabichi ya mimea ndani yake. Kinywaji hicho kinaonekana kama chai ya miti shamba au kinywaji cha asili, na kinapendekeza matumizi ya dawa za asilii kwa afya, kuna majani mengine ya kijani kibichi yaliyotawanyika karibu na vikombe vya kuongeza mvuto wa asili.